Tunaona kuwa hapa ni mandhari ya shule. Kwa kwamba hapa kwenye mlango tunaona imeandikwa kwamba hakuna sehemu ya kupitwa na wanafunzi. Inaashiria kwamba sehemu hii inapitwa pekee na walimu ama viongozi wengine wako shule ama wafanyakazi wengine ambao si wanafunzi. Hivyo hapa wanafunzi wamekatazwa wasijaribu kupita sehemu hii.

Tunaona kifutio ya ubao ambayo imewekelewa hapo kwenye ukuta. Hii inamaana kwamba tunaongelelea maandhari ya darasa. Tunaona kwamba kifutio ni kifaa kinachotumiwa kufuta ubao wakati ambapo mwalimu amemaliza kuandika ama amejaza ubao na anataka kupata nafasi nyingine ya kuweza kuandika tena kwenye ubao ile, anachotumia ni kifutio.

Tunaambiwa kwamba kwenye mkono wa kulia ni Samuel Mushahi na uyo mwingine ni anayemsaidia kumfunza katika mbio. Tunaambiwa kwamba huyu Samuel Mushahi ni mkenya na anawakilisha Kenya katika mbio za mita elfu tano. Tunaambiwa vilevile kwamba huyu Samuel Mushahi haoni ana shida ya kuona hivyo ni kipofu.

Hii ni mandhari ya shule. Tunaona vitabu vinavyosaidia wanafunzi katika masomo yao ya kusomea tarakilishi. Na vile vile tunaona kwamba kuna faili ambayo inasaidia wanafunzi kuweka kumbukumbu zao za masomo. Vitabu hivi vinaonekana ni vya darasa la saba na ni vingi mno hivyo inaonyesha wanafunzi wananufaika.

Hii ni maktaba kwa kuwa tunaona vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu. Hii inaashiria ya kwamba ni sehemu ambayo vitabu vinawekwa shuleni na hapa ndipo wanafunzi wanaweza kupata vitabu vyote wanavyo hitaji katika masomo yao. Hii ni sehemu ambayo shule zote huwa nazo ili kuweza kuimarisha masomo katika shule hizo.

Hapa tunaweza kuona kwamba ni mashindano ya mbio ndio inayoendelea. Tunaona kwamba mkenya huyu mkimbiaji anaweza kuashiria ya kwamba ameibuka mshindi kwa kuwa ameinua mikono ishara ya kwamba anaweza kufurahia ushindi wake. Hapa kuna wakimbiaji wenzake wengine wanaoonekana wakitokea kwenye nyuma wakikimbia ila tunachoona zaidi ni kwamba mkenya amekuwa mshindi.

Tunamuona mwana dada mmoja anayeitwa Nancy Chelagat Koech, ambaye ni mkenya, na anajihusisha na mchezo wa kukimbia. Anakimbia mbio za mita elfu moja mia tano. Tunajulishwa kwamba mwana dada huyu ako na shida ya kuona na hivo yeye ni kipofu na bado anakimbilia nchi yake. Hivo tunamshukuru sanaa na tunampongeza.

Tunaona ni mashindano ya mbio ndio inaendelea katika sehemu hii. Tunamuona mkimbiaji aliyevaanguo iliyobandikwa bendera ya Kenya. Mkimbiaji huyuu anaitwa Koech. Na tunaona kwamba anawakilisha nchi ya Kenya na tunaona kwamba anakua nambari ya kwanza au ya pili. Na hivo inaonyesha kwamba anawakilisha nchi yake jinsi inafaa.